Mazingira haya yanaonyesha kilimo bila matumizi ya mchanga kwa kutumia maji yaliyo na virutubisho. Aina ya mmea huu unaotumika katika mandhari haya ni mchicha, uliyo rangi ya kijani kibichi. Mara nyingi hutumika kama mboga katika upishi.

Hawa ni vifaranga wengi waliowekwa katika sehemu moja. Ni wa rangi nyeupe. Huwa wanachukukuliwa na siku moja au wiki. Wanahitaji mahali ambapo mna joto chini ya kuweka na pia usafi wa hali ya juu ili kuepuka magonjwa. Huwa ni kuku wanyama wanapomaliza miezi mitatu.

Hii ni aina ya mashine inayotumiwa kulima au unyunyiziaji wa dawa kwenye mashamba makubwa. Hapa tunaona mimea aina ya mahindi yakipigwa dawa inayomaliza aina zote za kwekwe. Dawa hizo huchanganywa na maji.

Hili ni kampuni ya maua. Watu wanapakia na kufungia maua tayari kupelekwa kwenye soko tofauti la huku Kenya ama nje ya nchi. Uwa yanatumika sana wakati wa siku ya wapendanao, pia wakati wa sherehe mbalimbali. Watu hawa wana nguo zao rasmi za kazi.

Shamba hili kubwa limepandwa matunda aina ya manazi, hutolewa ganda la juu kisha la ndani likaliwa au pia yanaweza kutumika kutengeneza kinywaji. Kwa umbali kuna miti tofauti, pia sehemu ndogo ya mlima unaonekana. Watu wengi hupata riziki zao za siku kwa kufanya kazi mahali hapa.

Hiki ni kiwanda cha kilimo ya kisasa. Kuna aina tofauti ya mboga. Hapa kuna aina ya mchicha inaosaidia miili ya binadamu kuongeza damu. Pia kuna mtu anayesimama kutunza sehemu hapo. Kuna vyuma vingi vilivyotumiwa kujenga kiwanda hiki.

Huu ni ufugaji wa kulea kuku wa nyama. Huwa wanaangaliwa kila wakati na pia kupewa dawa kila mara. Wanahitaji usafi wa hali ya juu. Nyama zao huliwa wanapofikisha miezi mitatu au minne. Huwa wa rangi nyeupe.

Shamba hili ni kubwa sana na hapa kuna aina ya gari linalotumiwa katika ukulima ya kisasa. Nyuma yake inafungiwa chombo kinachofanya mambo ya ukulima kuwa haraka. Watu wengi wenye mashamba makubwa wanapenda kutumia njia hii ya ukulima.

Mazingira haya yenye naashiria kilimo ya mifugo nne wa kuku inaonekana kifaranga walio wengi na wa rangi ya manjano wanaolishwa kwa kikundi, wameekwa kwa chumba lililo na mwangaza wa kutosha na pia ni kubwa ili kuweza kuweka idadi kubwa ya vifaranga.

Mimea haya yaliyo ya kijani yanapendeza sana. Mtu aliyevalia miwani anaonekana kumuelimisha mwenzake. Ananyosha mkono wake kuelekea kitu fulani akisisitiza jambo. Mahala hapa ni pasafi sana. Aina hii ya kilimo inashabikiwa na watu wengi sana.

Mimea hii inayokuzwa kutoka udongo tifu tifu na kupata maji kwa njia ya umwagiliaji matone ni rangi ya kijani kibichi iliyo kolea. Mabomba yaliyo tumika ni madogo ili kuwezesha maji kudondoka pole kwa pole.

Aina huu wa mmea ni maharagwe. Unanyunyuziwa maji. Inaonekana umepandwa kwenye sehemu kame. Huwa inatusaidia kuongeza protini katika mili zetu na pia kupata mapato baada ya kuvunwa.

Mboga hii aina ya sukumawiki inaliwa sana na watu wengi. Hapa kuna watu wanao nyunyuzia maji kupitia kwenye mabomba madogo. Mmoja amebeba kitu mkononi mwake. Yamepandwa kwenye sehemu kubwa ya shamba. Huwa yana saidia miili kuongeza vitamini.